Naona duka ambayo imefunguliwa, milango yake imeandikwa M Pesa pia juu yake imeandikwa M pesa. Pia naona ndani yake kuna rafo ambazo zimepangiwa vitu kadhaa ya rangi tofauti tofauti. Na rangi ya manjano, kuna nyeupe na kuna blue .

Katika picha hii tunaona magari mengi ambayo yako kwa maegesho ya gari. Maegesho hii inaonekana kuwa kando ya bahari na pia magari haya yako kwa rangi tofauti tofauti. Mengi yao ni ya nyeusi na mengine ni meupe.